Magari mawili meupe yaliyoegeshwa nje ya msikiti uliojengwa vizuri sana. Msikiti huo upo rangi nyeupe, kando yake kuna pikipiki iliyoegeshwa hapo na kuna dereva aliyevalia nguo nyeusi. Kando kando kuna majumba mengi.

Watu kadhaa waliovalia nguo za aina tofauti wapo ndani ya mashua iliyo rangi nyeupe na samawati. Na watu hao ni kama wanaangalia kitu humo chini ya bahari. Mmoja amesimama kwa pembe ya mashua hiyo, huku wameshikilia mahali pamoja pa mashua.

Chumba hichi kilicho na kiti kimoja kona moja ya chumba hiki, huku mkeka wao ukiwa wa rangi ya samawati na ragi nyeupe, huku kukiwa na fani zilizojuu tatu kukiwa na lango na mlango wa kuingilia katika chumba hiki.

Umati wa watu uliokaa katika viti vya kutazama mpira. Umati huo umevaa nguo za rangi tofauti, ila wengi wamebeba bendera na nguo zao zinaashiria kuwa wao ni wana Kenya huwa wanashangilia wengine kwa wakipiga tarumbeta kuashiria kuwa wanafuraha na uma.

Jumba hili lililojengwa kwa ustaarabu na umakinifu sana. Jumba hili limejengwa kwa rangi na kupakwa rangi nyeupe na nyeusi. Huku katikati ya majumba haya, kuna kapeti ya rangi nyekundu na rangi ya manjano. Huku wanaume watatu wakiwa wanatembea katika kapeti hiyo.

Mashua hii imeegeshwa katika ufuo wa bahari. Pikipiki kadhaa zinatoka kutoka upande wa chini, huku wamevalia nguo za kufanana helmeti na kofia za kijikinga na ajali, huku wakiwa juu wakisubiria kushuka.

Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, jaji mkuu wa Kenya Martha Koome na waziri Kalonzo Musyoka, wameshikilia vitabu vinavyoashiria kuwa wameapishwa kuwa wenye harakati wa Kenya huko nyuma kumeandikwa maneno kwa rangi ya samawati.

Kibao hiki kilichoandikwa maneno makubwa na kupakwa rangi nyeusi na nyeupe, ACK St Andrew's Church Malindi Diocese of Mombasa, Malindi Arch Deaconry. Kibao hiki kiko kando ya barabara kikieleza zaidi kuhusu kanisa hili.

Kijana mmoja, aliyevalia kofia na shati ya samawati huku nyuma imeandikwa maneno, ako katika ufuo wa bahari huku akitembea. Kwa mbali kuna manyumba yaliyojengwa huku kando ya barabara hiyo. Kandokando kuna na miti na mimea.

Vibao hili viwili vilivyo rangi nyeupe huku kimoja kilicho na rangi ya samawati katika kona zake. Vibao hivi vimeandikwa maneno kwa rangi nyeusi huku zimechorwa alama za barabarani kwa rangi tofauti tofauti zikieleza zaidi kuhusu eneo hili ambapo ni ufuoni mwa bahari.

Mashua mbili za rangi ya samawati vina safirisha magari kutoka upande mmoja hadi mwingine wa bahari, mashua hiyo zimeegeshwa karibu na ufuo wa bahari huko zimebeba magari.

Watu wawili wako kando ya ufuo wa bahari, huku mmoja akinawa wengi akisimama. Bahari hio inaonekana imetulia sana huku kuna kijiti kilichokuwa na bendera ina ashiria kuna watu mahali hapo.

Jumba hilo lililo jengwa vizuri sana limepakwa rangi za kumeremeta huku limezingira na mimea kila aina huku nje kuna lango linaloweza kuingiza hadi ndani ya jumba hilo.

Watu kadhaa wapo katika ufuo wa bahari. Wengine wakiwa ndani kwenye maji, wengine wakitembelea katika ufuo wa bahari. Wamevalia nguo tofauti za kuogelea. Huku mashua kadhaa zikiwa ndani ya bahari zikitembeza watu katikati ya bahari.

Jaji mkuu katika koti ya kenya Martha koome ,amekunja sura huku amevalia miwani. Anaonekana kuzunguumza na wanahabari. Ameketi katika kiti kilicho na rangi nyeusi ,huku amevalia shingoni cheini ambayo pia ni ya watu wa kitambo.

Umati wa watu unaoshangilia na kufurahia uliokaa chini ya hema na viti huku wamevalia nguo za aina tofauti na rangi tofauti wengine wakibeba bendera ya Kenya huku wakitabasamu na kucheka sana.

Ukuta huu umechakaa sana kuna lango la rangi nyeusi hapo kando huku juu ya jumba hili kuna matangi yenye ya rangi nyeusi. Ukuta huu umeandikwa maneno kwa rangi ya hudhurungi, Mombasa Light House huku imechorwa Afrika.

Bahari iliyotulia, kando yake kuna mimea iliyopandwa. Upande mwengine kuna majumba yanayoonekana mingi sana huko kukiwa na mimea iliyopandwa pia.

Umati wa watu ukitembea katikati ya barabara hii, huku amevalia nguo za rangi moja. Kanzu za rangi nyeupe na kofia za rangi nyeupe na manjano. Huku wengine wamebeba mabegi huku wanatembea upande mmoja. Kando kando kuna majumba.

Wachezaji mpira wamo katikati ya mchezo. Wachezaji hao waliovalia nguo za rangi tofauti tofauti huku wakicheza mpira wakifukuzana na mpira huku kando kuna watu walioketi waliovaa nguo tofauti tofauti huku wakishangilia.

Bao hichi kilichokua barabarani, kimeandikwa maneno kwa rangi nyeupe na rangi ya machungwa. Bao iko rangi ya samawati ndani ya machungwa, huku kando kando kuna miti za stima.

Gari la kubebea abiria lililoegeshwa nje ya nyumba, gari hilo liko rangi ya samawati na nyeusi ndani kuna dereva aliyevalia shati nyeupe na kaptura nyeusi.

Kando ya bahari kuna miti na mimea iliyomea kando ya bahari hii, kuna kijiti kilicho katikati, kijiti hicho ni cha rangi ya udhurungi, huku upande ingine kuna mimea iliyo ya aina moja imemea vizuri sana.

Jumba hili lililo la kitambo sana, huku juu kabisa nikama liko na msalaba. Kando yake kuna pori na miti inalolizunguka mji huu. Jumba hili linaonekana kuwa ni la zamani sana.

Gazeti lililoandikwa maneno na rangi tofauti. Maneno yameandikwa kwa rangi nyeupe na mengine kwa rangi nyeusi. Mengine yameandikwa kwa rangi ya samawati na rangi nyekundu. Kando yake kuna mkono tunaouona hapo.

Ufuoni mwa bahari, huku kuna vibanda vilivyokuwa ni kama vya kupumzika. Ikiwa jua limewaka sana. Huku kando kuna watu walioketi katika upande mmoja wa bahari hiyo. Huku kuna mmoja aliye katikati ya bahari hiyo.

Jumba hili lililojengwa ni refu sana. Limejengwa vizuri sana huku limepakwa rangi nzuri sana. Limeandikwa maneno kwa rangi nyeusi huku kuna mlango wa kuingililia katika nyumba hii.

Umati wa watu wameketii chini huku wamevalia nguo za rangi tofauti na za aina tofauti. Wengi wamevalia kanzu za rangi nyeupe huku wengine wamevaa nguo zao za kawaida. Huku wameketii chini wakisali na kuinua mikono kwa Mwenyezi Mungu.

Nyumba nne zilizo kando ya ufuo wa bahari. Nyumba hizo ni za kitambo na zimejengwa na nyasi na miti za kawaida. Nyumba ya katikati iliyojengwa huku imefunikwa magunia yaliyo ya rangi ya samawati.

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo nyeupe zilizo maandishi ya rangi nyekundu, huku amevalia miwani. Amekaa katika kiti cheusi huku mwanamke mmoja aliyevalia shati yenye rangi nyekundu nyeupe na nyeusi, huku amevalia kofia.

Jumba hili lililojengwa vizuri sana na lililojengwa kando ya ufuo wa bahari. Jumba hili limejengwa ni refu sana huku limepakwa rangi za kuvutia sana, huku kando kuna mimea iliyozingira jumba hili.

Mashua kubwa iliyowakishwa taa kuashiria kuwa ni usiku. Mashua hii imo katikati ya bahari. Huku kando ya bahari hii kuna mataa yanayowakishwa kuashiria kuwa ni giza imesha ingia.

Jumba hili lililowashwa taa kwa nje huku nje kuna michongo ya ndovu zilizochongwa vizuri sana huku jumba hilo likiashiria kuwa ni usiku maanake wamewasha taa. Jumba hilo linapendeza.

Jumba hili lililojengwa kwa ustaarabu na umakinifu sana. Jumba hili linaonyesha ni msikiti iliyopakwa rangi ya samawati na rangi nyeupe huku ikiwa na mlango mkubwa wa kuingilia.

Umati wa watu umo chini ya hema, huku wahudumu wakisajili watu vitu kadha wa kadha, huku wengine wamevalia nguo za kufanana kuashiria kuwa ni kampuni moja, huku wengine wamevalia nguo tofauti.

Wanaume wawili wamesimama, huku mmoja amevalia suti ya rangi ya samawati, huku ameshikilia kitabu cheupe na kalamu akiashiria kuandika kitu ndani ya kitabu hicho. Huku mwingine ywatazama maandishi yaliyoandikwa katika ukuta, huku akishika vidole vyake.

Umati wa watu ulio katika uwanja mkubwa, huku wamesujudu mbele za Mungu wao, huku wamevalia kanzu na kofia za rangi tofauti tofauti, ila wengi wamevalia za rangi nyeupe wakiwa wamepiga magoti huku wanamsujudu Mungu wao, huku kuna wengine wamesimama.

Wanaume walio nje ya nyumba hili, waliovalia kanzu za rangi nyeupe na kofia za rangi nyeupe huku wengine wamekaa wengine wamesimama. Jumba hilo lililo la rangi nyeupe lililoandikwa maneno kwa rangi ya kijani kibichi. Wanaume hawa wako chini ya hema.

Mashua hii iliyobeba umati wa watu kwenye pande zote mbili. Umati huu umevaa nguo za aina tofauti na rangi tofauti, huku chuni kuna magari ya kila aina si lori, si magari madogo, si matatu, si pikipiki yamebebwa huku yakisafirishwa kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Matunda tofauti tofauti kama vile ndizi, machungwa, maembe yamepangwa vizuri katika kikapu cha matunda. Machungwa hayo na matunda yao yameiva vizuri ambayo yanatamanisha kwa kweli.

Mashua hi kubwa iliyo ya rangi ya samawati na nyeupe iliyoengeshwa kando ya ufuo wa bahari huo, umati wa watu wakiingia kwenye mashua hi ilikuvukishwa kutoka bahari hi hadi upande mwengine.

Barabara hii iliyo na magari ya kila aina na watu wakipita kando ya barabara hii, magari yanapishana, kuna ya kuenda kulia na ya kuenda kushoto. Bridge hii chini kuna maji yanayopita huku kando kuna majumba yaliyojengwa.

Ufuoni mwa bahari kuna watu kadhaa waliosimama katika ufuo huo huku katikati ya bahari kuna mashua moja huku kando ya ufuo huo kuna neti ya kucheza mpira na juu yake kukiwa na bendera.

Kabati hii iliyojengwa kwa mbao huku ndani ya kabati hii kumepangwa towel za kila aina na kila rangi. Towel hizi zimepangwa vizuri na kwa ustaarabu sana kuashiria kua hili ni duka la kuuza towel na bidhaa zingine za nyumba.

Mtu mmoja aliye katika ufuo wa bahari. Mtu huyo amevalia nguo za rangi tofauti tofauti huku ni kama ywawaza na kuwazua. Huku kando kuna manyumba yaliyowekwa hapo ama hema za kupumzikia ukija kujivinjari.

Wanaume wengi sana wapo ndani ya msikiti waliovalia makanzu ya kila aina wengine wamevalia tungu zao za kawaida, wamevalia kofia za kila aina huku wamesimama wakimuomba Mungu wao katika Msikiti huo.

Mashua kubwa mbili zilizoegeshwa katika ufuo wa bahari. Mashua moja imebeba umati wa watu huku umati huo ukishuka katika mashua hiyo. Umati huo kila mtu aliyevaa nguo ya rangi tofauti na ya aina tofauti. Si wanaume wala si wasichana.

Lori hii ya kubeba mizigo, iliyo rangi ya samawati, huku mbele imeandikwa maneno kwa rangi nyekundu na rangi nyeupe, KDB 974M FAW, YOUR CALL KBD, WIDE LOAD.

Wanaume wawili waliovalia nguo za askari huku wamebeba bunduki kuashiria kuwa hawa ni maaskari, huku kando yao kuna wanahabari wawili wanakua kama wanatangaza habari kuhusu msikiti huu ulioandikwa Masjid Swafaa. Msikiti huu umejengwa vizuri sana.

Mashua mbili za rangi ya samawati na rangi nyeusi. Mashua hizo zimebeba abiria upande wa juu huku chini zimebeba magari na pikipiki zinazongoja kuvukishwa katika sehemu ingine ya bahari. Mashua hizi ziko katikati ya bahari hili.

Jumba hili leupe likubwa lililojengwa vizuri sana, huku nje kuna mti mmoja ukiupamba nyumba hii. Katika lango kuu la nyumba hii limeandikwa maandishi kwa lugha ya kiarabu, huku imeandikwa kwa rangi nyekundu.

Watu wa wili, mwanamke na mwanaume, wamekaa katika viti zao nyeusi huku wakitumia elektroniki zao katika ofisi zao. Viti hizi zimepangwa vizuri sana, huku meza zao ni za mbao. Juu kuna mandishi yaliyoandikwa, NCA Services.

Watu kadhaa wapo ufuoni wa bahari. Ufuo huo wa bahari upo na watu, wengine wanaocheza na wengine wanaotembea. Kando ya ufuo huo kuna miti na kuna majumba ya kizamani ambayo watu hukaa wanapochoka kuogelea.

Nyumba zilizojengwa kando ya ufuo wa bahari. Nyumba hizo zimezingirwa na mimea ambayo imo kando ya ufuo wa bahari. Kuashiria kuwa mahali ukitaka kupumzika unaeza kupumzika.

Rais wa Jamhuri ya Kenya wa tatu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta anaapishwa huku ameshikilia biblia ya kuapa kiapo hicho. Kando yake kuna bibi yake Mheshimiwa Margaret Kenyatta huku kando yake kuna jaji anayemuapisha.

Umati wa watu unaocheza kweli kweli nje ya jumba hili huku wamevalia nguo tofauti. Kuna mama aliyefunga leso kiunoni na leso katika kichwa. Wengine wakicheza wakiinama na kucheza kwa raha na bashasha.

Ndege kubwa iliyotua katika uwanja wa ndege. Ndege hiyo iko rangi nyeupe na nyekundu. Abiria wanashuka katika ndege hiyo, huku wakitembea wakikaribishwa katika nchi.

Jumba hili kubwa ililo la rangi ya nyeupe na hudhurungi. Nje kuna wanaume waliovalia kanzu nyeupe na rangi zingine na kofia za rangi tofauti tofauti huku wakinong'onezeana wengine wakiangaliana wakiwa chini ya hema leupe.

Watu kadhaa, wanaume na wanawake, wameingia katika lango hili lililoandikwa, Karibuni Amu-tamu. Wanaume hao na wanawake hao wamevaa nguo za rangi tofauti. Huku wamebeba mizigo yao, kuashiria kuwa wamekuja kutalii.

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo nyeupe, nguo hiyo ikiwa na kola ya rangi nyekundu. Amevalia mask huku amekaa katika kiti. Kando yake, kuna kompyuta ambayo anazitazama. Maandishi makubwa yameandikwa nyuma yake.

Jumba kubwa lililo na vioo za chuma huku lililorangi tofauti tofauti, huku nje kuna watu waliosimama wamevalia makanzu ya rangi nyeupe na kofia, huku nje kuna mabendera ya rangi nyekundu.

Wanawake na wanaume waliovalia nguo za utamaduni huku wakicheza muzindika, wanawake hao wamevalia nguo za kufanana huku wanaume wamevalia nguo za kufanana, kando yao kuna umati wa watu unaoshuhudia dansi hii.

Ufuoni mwa bahari kuna majumba yaliyo kando ya bahari huku watu kadhaa wakiwa wako katika hema hizo za kupumzika huku kando kuna mimea ya kuleta hewa safi.

Mikono miwili iliyopakwa hina vizuri sana. Mikono hiyo, mkono mmoja kucha zake zimepakwa rangi tofauti. Huku kucha wa mkono mwingine umepakwa rangi nyingine. Huku hina hiyo imechorwa katika ustaarabu tofauti.

Kabati hii ya mbao iliyoundwa vizuri sana iliyopangwa taulo za rangi tofauti zimepangwa kwa umakinifu na ustaarabu zinapendeza na zinavutia kwa kweli kuashiria kua taweli hizi zinauzwa.

Sanamu mbili za ndovu zilizochungwa vizuri na kuwekwa inje ya lango hilo ambayo zinapendeza sana. Ndovu hizo ziko inje ya kanisa ambalo limejengwa kwa rangi nyeupe.

Jumba hili kubwa lilojengwa kwa ustaarabu na kwa umakinifu sana jumba hili limepakwa rangi nyeupe na chungwa na rangi ya kijani kibichi huku kuna mlango wakuingia katika nyumba hio.

Wanaume wawili, wako ndani ya msikiti huu. Mmoja amesimama, huku amevalia kati ya rangi nyekundu na kofia rangi ya machungwa, na amejifunga leso huku ameshikilia mkongojo. Kuna bwana mmoja aliyeketi, huku amevalia kanzu nyeupe na kofia ya rangi nyeupe.

Hema hii iliyo katika uwanja huu wa ndege, hema hii ya rangi ya samawati, ndani kuna viti vilivyopangwa kwa ustaarabu mzuri sana. Viti hivyo ni vya rangi ya samawati na rangi nyeupe, huku vimepangwa vizuri sana. Kando yake kuna kibao kilichoandikwa kwa heri.

Watu wanne walio katika ndani ya bahari huku mmoja akiwa amesimama, wengine watatu wakiwa ndani ya bahari wanaonekana kujifurahisha na kuogelea katika bahari na maji haya kwa kua kuna jua kali.

...mpira walio valia nguo zinazofanana wengine wako wamevalia nguo za aina tofauti na rangi tofauti. Wanapiga makofi kuashiria kuwa wameshinda mchizo huu huku kwenye viti vya kukalia kuna waungaji mpira mkono wamekaa wamesimama kwenye viti hivi.

Koti ya rangi tofauti yanayoning'inia katika kamba hizi za nguo. Makoti hayo ni ya rangi tofauti zilizokuwa zimeundwa tofauti huku kando kuna mwanaume anayeongea na simu.

Magari kadhaa yameengeshwa katika eneo hili magari hayo ni ya kila aina na kila rangi huku wanaume wawili wakitembea pamoja, mmoja amevalia kanzu nyeupe na kofia nyeupe huku mwingine amevalia nguo tofauti kando yake kuna mama aliyevalia buibui ya rangi nyekundu.

Mwanaume mmoja aliyeketi katika kiti huku amevalia shati ya rangi nyeupe na mikono yake ipo rangi nyekundu huku mkono wake ukishikilia katika mashine hapo ndani, kando kando yake kuna watu waliosimama wakimtazama.

Kanisa hili kubwa lililojengwa kando ya barabara hii, kanisa hilo limejengwa vizuri sana na limepakwa rangi nyeupe na rangi ya hudhurungi, waya za stima zimepita kando ya kanisa hili, huku kuna magari yanayopitia nje ya kanisa hili.

Sahani za kila aina na za kila rangi zimewekwa juu ya meza kubwa kuashiria kuwa sahani hizi zinauzwa. Sahani hizi zimepangwa kwa ustaarabu kwa kweli. Sahani hizi zipo rangi tofauti tofauti huku kando kuna vitu na bidhaa zingine zinazouzwa katika duka.

Mlolongo wa malori katika barabara, malori hayo yamepanga foleni huku yakingojea kuendelea na safari, lori hizo zimepanga foleni vizuri sana huku la mwisho likiwa limefungua mlango mmoja.

Gari hili lidogo lililo rangi ya kijani kibichi na machungwa, limebebwa na lori la kubeba mizigo huku kando 𝑘𝑢𝑛𝑎 mwanaume aliyevalia nguo za rangi tofauti tofauti akiliangalia na upande mwingine kuna wanaume wawili wanaoliangalia gari hili.

Viti hivi vya rangi moja, rangi ya nyekundu na rangi nyeupe na nyeusi vilivyopangwa vizuri ndani yenye gari hili huku madirisha yao yakiwa mtu anaweza kuona kwa nje, carpet yao ikiwa ni rangi ya samawati.

Picha iliyobandikwa katika ukuta. Picha hii imeandikwa maneno kwa rangi nyeusi huku ikieleza zaidi kuhusu picha hiyo maneno hayo yameandikwa, Al Munawwarah College, Courses Offered: Degree Courses, Diploma and Certificate in Early Childhood na kadhalika.

Watu waliosimama wakiwa wamevalia nguo za kufanana nyeupe na nyeusi, huku ni kama wanamwongelesha mama huyu aliyekaa ndani ya huduma hiyo. Huku kuna polisi aliyevaa nguo za rangi za polisi, rangi ya samawati.

Jumba kubwa lililojengwa vizuri sana na rangi tofauti tofauti upande mmoja wa jumba hilo kuna taa kubwa iliyo na rangi nyeupe, apo juu kuna bendera kuashiria kabila ya mji huo.

Picha iliyo na watu wawili mwanamke na mwanaume, picha hiyo imeandikwa maneno kwa rangi nyeusi na rangi nyeupe, maneno hayo yanaelezea zaidi kuhusu picha hiyo. Mwanamke huyu aliyevalia nguo nyeupe na nguo ya samawati.

Mashua hii inayosafirisha abiria kutoka upande mmoja wa bahari adi upande mwengine, mashua hii ni ya rangi nyeusi na rangi samawati huku juu kuna watu waliokaa na chini kuna magari yaliyoegeshwa kungojea kuvukishwa katika bahari hii iliyo tulivu.

Jumba hili lililojengwa katikati ya msitu. Jumba hili limejengwa huku imezingirwa na mimea ya kila aina. Jumba hilo nje liko na mandhari mazuri na miti mizuri, huku juu kuna solar inayochaji.

Watoto wengi sana wakiwa wamevalia nguo tofauti tofauti, wengine Waislamu wengine Wakristu, wengine wananyosha mikono, wengine wanatabasamu, wengine wamevalia maski, wengine wamesimama juu ya wenzao, wengine wakiwa wamekasirika. Wame wanasikiza wanacho ambi...

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo nyeupe kutoka juuhadi chini huku ameshikilia mikrofoni akihubiria umati wa watu, umati huo umevaa nguo za aina tofauti na rangi tofauti huku wamesimama nyuma ya mtu huyo kuna wanawake na wanaume waliosimama karibu na mikrofoni.

Jumba hili lililokuwa ni zuri sana, limechorwa vitu vya aina tofauti tofauti. Imeandikwa maneno ya aina tofauti tofauti kwa rangi tofauti tofauti, huku kwa mbali tunamwona mwanamume amekaa kona ya jumba hilo.

Jumba hili lililojengwa vizuri sana. Huku kando kuna maua ya kila aina na miti ya kila aina. Huku katika ukuta huu kumechorwa ndege wawili wa rangi samawati. Huku maneno yameandikwa kwa rangi ya hudhurungi, Shiv Temple Gombeshwar.

Mwanaume mmoja aliyevalia kanzu ndefu nyeupe na kofia nyeupe, anasujudu na amepiga magoti mbele za mungu wake katika msikiti. Amepiga magoti katika mkeka ulio mweupe, kando yake kuna lango la kuingilia na mahali pakusujudia

Barabara hii iliyo kando ya bahari magari yanatembea huku watu wakitembea katika upande mmoja magari haya yanatembea kwa kasi huku kando kuna bahari na majumba yaliyojengwa

Mashua hii ya kitambo sana iliyobeba watu kadhaa ndani waashiria ya kuwa wanavuka kutoka ng'ambo moja hadi ng'ambo nyingine. Mashua hii imo katikati ya bahari iliyobeba mizigo na wanadamu.

Kubwa mbili za rangi samawati huku zimebeba abiria kidogo na magari chini. Huku wanasafirisha kutoka upande mmoja wa bahari hadi upande mwengine huko kando kuna majengo yaliyojengwa kando ya bahari hii.

Chumba hiki kilicho na watu kadhaa. Watu hao wamekaa katika viti vyao huku wakitumia elekroniki. Huku wamevalia nguo za rangi moja. Huku kando yao kuna maneno yaliyoandikwa kwenye ukuta kama, Uwezo Fund Services, Kuendeleza Huduma Bora SHA Services.

Mashua hii kubwa iliyobeba mizigo mikubwa sana, mizigo hiyo ipo rangi ya samawati na rangi ya hudhurungi inaashiria kuwa mizigo hiyo inasafirishwa kutoka upande mmoja wa bahari hadi upande mwingine.

Daraja hili lililokatikati ya bahari hi linaloweza kuvukisha mtu kutoka eneo moja hadi eneo lingine, kando ya daraja hili kuna nyumba zilizojengwa kwenye msitu huo.

Wanaume watatu walioketi katika viti vilivyo vya rangi ya samawati na nyeusi huku wakiangalia kando. Kando yao kuna viti vilivyopangwa vya rangi tofauti tofauti. Kuna matenki ya rangi nyeusi kando yao, huku na majumba yaliyo kando yao yamejengwa.

Sahani kadhaa zilizo juu ya meza. Sahani hizo ni za rangi tofauti huku zimechorwa marembo tofauti. Ila kuna Sahani moja iliyo rangi nyeupe na rangi ya samawati imevunjika katika vipisi.

Mashua kadha za kitambo zimeegeshwa katika ufuo huu wa bahari mashua hizo ziko kwenye rangi tofauti na za aina tofauti kando kuna majumba ambayo yamejengwa katika ufuo huu wa bahari.

Mashua moja iliyoandikwa, BAHATI huku iliyorangi nyeupe huku imebeba vitu. Kando yake kuna miti na manyumba yaliyojengwa vizuri sana, huku yamezungukwa na mimea inayoleta hewa safi.

Mashua mbili kubwa zilizoegeshwa katika ufuo wa bahari. Mashua hizo zimebeba abiria na magari vilevile huku tukiona magari kadha zikitoka kwenye mashua hii. Huku juu kuna watu bado wamesimama wakingojea kushuka.

Lori kubwa ya kubeba mizigo. Imebeba gari la kuchimbia mchanga la rangi ya machungwa huku likisafirishwa kwenye barabara. Kando yake kuna njengo linalojengwa ambalo bado halijamalizika, huku kuna miti ya stima na waya za stima zilizopita juu.

Watu wako katika ufuo wa bahari. Huku wengine wakiwa ndani ya maji wakicheza, huko wameshilikiana mikono. Wengine wamekaa chini katika mchanga, huku wakinongonezeana. Katikati ya bahari kuna mashua mbili ambazo ni kama ziko na aabiria.

Watu wanne wako katika ofisi huku wawili wamekaa katika viti zao wakitumia kompyuta huku wawili wamesimama; mmoja akiwa yuapanga vitu katika maboksi huku mwingine yuasoma makaratasi ambayo sijui yameandikwa nini. Watu hao wamevalia nguo nyeusi, nyeupe, na nyekundu.

Kibao hichi kilichoandikwa katika mti, kibao hiki kilicho rangi nyeusi kimeandikwa maneno makubwa sana kwa rangi nyeupe maneno hayo yaliyoandikwa ni Hongo Mosque Welcome All ikiwapea direction ya kuenda kando.

Watoto wawili waliovalia kanzu nyeupe na kofia za rangi tofauti, wanaingia katika nyumba hili ililokuwa rangi nyeupe na mlango wa rangi hudhurungi.

Mashua kubwa mbili zilizo rangi nyeupe na samawati huku zimejengwa vizuri sana, zimebeba abiria na magari zikiwavukisha katika upande mwingine wa bahari. Bahari hiyo imetulia na iko na utulivu.

Ufuo wa bahari ulio na mchanga wa hudhurungi, bahari hiyo ikiwa imetulia sana huku jua likiwa limeshazama, mashua mashua moja ikiwa katikati ya bahari.

Vitabu kadhaa vimepangwa katika shimo hilo. Mahali hapo pamejengwa vizuri na pamejengwa peusi katika ukuta huo. Vitabu hivo vimepangwa vizuri sana huku vya rangi tofauti tofauti.

Ndege kubwa imetua katika uwanja wa ndege huku abiria wakiwa wanashuka kutoka kwenye ndege, huku mwanamume mmoja anaendesha kigari kidogo ambacho kimebeba mzigo za abiria huku watatu wakiwa wanashukisha mizigo kutoka kwenye bogi huko nyuma ya ndege.

Wanawake wanne waliovalia mashati ya rangi tofauti, huku watatu wamevalia mashati ya rangi meupe huku yameandikwa maneno kwa rangi ya samawati. Mmoja akiashiria kuwa twaongea na wengine wakiwa wanamtazama wakimsikiliza. Mmoja amevalia shati ya rangi ya samawati.

Mashua mbili zilizofika katika ukingo wa bahari, mashua moja kuashiria kuwa abiria wanashuka huku ingine haina abiria kamwe. Mashua hizo ziko rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi.

Nyumba iliojengo kati katia msitu. Nyumba hii imezingirwa na mimea ya kila aina. Nyumba hii imejengwa makuti. Imepakwa rangi yeupe, huku kuna hema ya kupumzikia katikati ya nyumba hili. Mimea iliyokando inapendeza sana.

Chumba kubwa leupe lililojengwa vizuri sana. Jumba hilo nje liko na michongo ya ndovu. Ndovu hawa wamechongwa vizuri sana na wanapendeza sana. Nje kuna hema lililorangi nyeupe na nyekundu. Nje pia kuna mimea iliyopandwa kando ya nyumba hii.

Ndenge nyeupe iliotua katika uwanja wa ndege huku kuna watu walioshikilia bendera za nchi tofauti tofauti huku wamevalia mashati ya rangi nyekundu na trouser za rangi nyeusi huku nyuma yao kuna watu wamesimama wakitazama.

Wanaume wachezaji wengi. Wanashangilia huku kadhaa wakiwa wamebeba kikombe juu hewani. Wengine wanashangilia na kucheza na kuwa na furaha kwa kuwa wameshinda kikombe hicho. Wamevalia nguo za samawati zilizokuwa zimefanana, wengine wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti. Huku wakiwa chini ya hema ambayo.

Mume mmoja aliyevalia kofia, shati ya rangi tofauti na kishoti cha cha jinsi na viatu vyeusi. Yupo katikati ya pango hili likiashiria kuwa hapa ni katika mahali kwa ukweli.

Watu kadhaa waliovaa nguo za aina tofauti tofauti wanatabasamu na kuangalia karatasi hiyo ambayo mwanamke huyu na mwanamume huyu wameshikilia huku mwanamke huyo amebeba mtoto mchanga kwenye mkono wake wa kushoto.

Majumba yaliyojengwa kando ya ufuo wa bahari. Majumba hayo yamejengwa kwa rangi tofauti huku kuna hema ndogo ndogo za kukalia baada ya kutoka kwenye bahari. Majumba haya yamezingirwa na mimea inayoleta hewa safi.

Wanaume wanne wanatembea chini ya hema hizi. Wanatembea wakielekea ufuoni wa bahari, huku kando kuna mimea ya kila aina, huku kuashiria kuwa wanaenda kutalii. Hema hizo zipo rangi nyeupe.

Ndege kubwa nyeupe iliyoegeshwa katika kituo cha ndege. Ndege hiyo, mlango wake uko wazi kuashiria kuwa kuna abiria wanaotaka kushuka. Kando yake kuna mtu aliyesimama aliyevalia viatu vyeupe na vyeusi huku na kaptura ya rangi nyekundu.

Picha iliyochorwa watu watatu wanaume wawili waliovalia suti za rangi tofauti na mwanamke mmoja aliyevalia rinda leusi, huku akishika mkono wake kwenye shavu. Picha hiyo imeandikwa maneno ya kila aina kwa rangi nyeupe na nyekundu.

Risiti hii ya serikali iliyoandikwa maneno kwa rangi nyeusi na rangi nyeupe, risiti hii imeandikwa maneno kadhaa yanayoeleza zaidi kuhusu risiti hii, huku kando kuna mahali risiti hii imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Mashua moja ilio katikati ya bahari iliobeba abiria waliokuwa wamesimama huku wamevalia nguo tofauti tofautikuna mwanamke aliyevalia nguo ya kusitiri mwili kidogo

Umati wa wanaume wamekaa chini ndani ya msikiti huu, huku wamevalia kanzu za rangi tofauti na kofia za rangi tofauti. Huku wakisikiza kwa umakini anayewahubiria. Mwanaume huyu anawahubiria amesimama mbele yao huku ameshikilia kipaza sauti.

Wachezaji wa mpira watano wako katika mpira huku wakipigania mpira huo, mchezaji aliyevalia nguo nyekundu anakimbiza mpira sana hao wengine waliovalia nguo za rangi tofauti wanang'ang'ania mpira huo.

Mwanaume mmoja aliyeketi nje ya msikiti huu huku ameshikilia sigara kwenye mdomo. Msikiti huu umejengwa vizuri sana huku umeandikwa maandishi kwa lugha ya kiarabu na lugha ya kiswahili, Msikiti Raudhan Lamu uliojengwa umetengenezwa tena.

Lori kubwa limeegeshwa kando ya barabara. Lori hilo nyuma limefungwa ni kama limebeba mizigo huku mbele lipo rangi nyeupe na nyeusi ambalo limeandikwa maneno huku mbele. Gari hilo ni kama inasafirisha mizigo.

Lori kubwa iliyoegeshwa kando ya barabara. Lori hiyo nyuma imefunikwa na ya loni samawati, uku mbele ikiwa rangi nyeupe na nyeusi. Imeandikwa kwa maneno kwenye rangi ya samawati huku kando kuna mtu amesimama.

Bogi hili lililoandikwa maneno kwa rangi nyeupe FCIU 460745622G1. Teal . Huku kwa nyuma limechorwa picha iliyo rangi ya samawati na rangi ya machungwa. Huku kando yake kuna lori iliyobeba.

Kibao hichi kilichoandikwa maneno makubwa sana kwa rangi nyeupe, huku kibao hiko kikiwa na rangi nyeupe na nyekundu, kibao hicho kinaashiria ama kinatoa maelezo zaidi kuhusu eneo hilo.

Ndege kadhaa zimetua katika uwanja huu wa ndege huku mlango wa ndege moja ukiwa wazi kuashiria kuwa abiria wanashuka huku kuna watu wawili wamesimama katikati ya uwanja wa ndege kuashiria kuwa wao ndio wanaozingatia kanuni za uwanja wa ndege.

Kibao hiki kilicho simamishwa, chini ya hema hii, kibawo hicho kimeandikwa maneno kwa rangi nyeusi, Maneno ya nayo ashiri kuwa ni ya zamani sana, HISTORY OF MOMBASA, 1598, THE PORTUGUESE BURNT, na kathalika.

Wanaume wawili waliovaa suti za rangi tofauti. Mmoja ya rangi nyeusi, na mwingine rangi ya samawati, wanasalimiana. Huku kando kuna watu wawili waliosimama, kando, waliovalia nguo nyeusi na nyekundu. Na huku amevaa tai nyeupe, na kofia nyeupe.

Mikono ya mwanamke mmoja mweupe zilizochorwa shina vizuri sana. Mikono hizi zinameremeta na zinafurahisha sana, amezipanga mikono zake vizuri na amevalia nguo refu inayositiri mwili wake.

Mashua mbili za rangi moja huku mashua hizi zimebeba abiria kidogo na magari chini na pikipiki zikiwa katikati ya ufuo wa bahari huku zikisafarisha watu kwenye ng'ambo ingine huku kando kuna majumba yaliyojengwa.

Wanaume na vijana wa rika ndogo wamo ndani ya chumba ambao wamevalia kanzu na vikofia vya rangi tofauti tofauti huku wamepiga magoti katika mikeka wakimuomba na kumsujudu Mungu wao.

Jumba hili limejengwa vizuri sana huku limepakwa rangi ya hudhurungi na rangi nyeupe. Limeandikwa maneno makubwa sana huko juu kwa rangi nyekundu: Kenya Airways Welcomes you to Mombasa, Kenya, huku chini kuna gari lililoegeshwa.

Chumba hichi kinachoashiria kuwa ni kanisa. Mbeleni kuna msalaba unaoashiria kuwa hapa ni kanisa. Huku ndani, huku nyuma kuna viti vya rangi nyeusi. Huku kuna mtu mmoja aliyesimama kando yake aliyevalia shati nyekundu na kaptura ya rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati lililoandikwa jina lake huku na kaptura nyeusi, ameruka na yuko chini kwenye mchanga huku mikono yake ipo juu hewani. Huku kando kando kuna wengine waliokaa, wengine wameketi wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti.

Wachezaji mpira kadhaa wapo katika uwanja wa mpira huku wakipigania mpira huo. Wachezaji hawa wamevalia nguo tofauti tofauti huku wakiashiria kukimbia katika uwanja. Kando yake kwenye viti, kuna watu kadha wa kadha wengi tu walioketi waliovalia nguo za aina tofauti tofauti.

Lori kubwa, limeegeshwa katika barabara. Lori hilo upande mmoja limeandikwa kwa rangi nyeusi, huku mbeleni limeandikwa maneno kwa rangi ya samawati. Likiwa rangi nyeupe na nyeusi mbele. Gari hilo ni kubwa sana.

Majumba makubwa makubwa ya kila aina. Majumba hayo yapo rangi tofauti. Katika barabara hiyo kuna magari yaliyoegeshwa kando ya barabara. Kuna mengine yanatembelea katika barabara. Kuna watu wanatembelea kando ya barabara. Kuna mimea iliyo kando ya barabara.

Gari lirefu la rangi nyekundu lililobeba tractor ya kuchimbia mchanga ya rangi ya machungwa huku ikilisafirisha. Kando kuna magari yaliyoegeshwa kando ya barabara hii.

Basi lirefu likubwa lililo rangi ya kijani kibichi na leusi lililoandikwa majina kwenye rangi nyekundu. Majina hayo yameandikwa upande mmoja na huku nyuma, tena juu kumeandikwa maneno kwa rangi nyeupe.

Jumba hili lililojengwa vizuri sana, jumba hili limepakwa rangi nyeupe, huku limejengwa kwa ustaarabu na umakinifu sana. Jumba hili lipo kando ya barabara ya kupitia, jumba hili liko na milango ya kuingia, huku nje kuna gari lililoegeshwa.

Lori kubwa lililoegeshwa kando ya barabara. Lori hilo ni liko rangi nyeusi na nyeupe, huku nyuma ikiashiria kuwa imebeba mizigo huku imefunikwa na niloni nyeusi. Huku bwana mmoja akiashiria kuwa yuaifunga vizuri ili isipate kuanguka.

Mashua mbili zilizokwenye bahari huku mashua moja iliyo na mtu mmoja analoliendesha, huku upande mwingine mashua haina mtu yeyote. Mashua iko katikati ya bahari, bahari yenyewe ikionyesha kuwa imetulia na ni wakati wa utulivu wa bahari.

Chumba hiki kilicho na sanamu kadhaa. Sanamu hizo zimechongwa zikachongeka vizuri huku zina rangi ya dhahabu. Michongo hiyo ipo michongo mbili mbili kwa kila nafasi. Katikati kuna michongo miwili, kando kuna michongo miwili na kando yake tena kuna michongo.

Mashua mbili zote kubwa zipo katikati ya bahari. Moja zimebeba watu wengi sana huku zikiendeshwa kwa mwendo wa polepole. Kandokando kuna mashua zingine ziko mbali na manyumba nje ya bahari hili.

Jumba hilo lililo na rangi nyeupe na samawati, huku limeonekana kuwa ni la kitambo kidogo. Kuna mwanamume aliyekaa kando ya jumba hili, huku wamevalia shuka na shati na kofia. Huku akitazama chini.

Tuktuk hii iliyoandikwa maneno kwa rangi nyeupe, Babylon Addidas, lilioegeshwa kando ya barabara. Tuktuk hii iko rangi ya machungwa huku viti vyake ni vya rangi tofauti tofauti.

Jaa la takataka lilo kando ya barabara, lililo na kila aina ya takataka, si karatasi, si nyloni zilizorushwa hapo kando ya barabara huku kando yake kuna majimaji yaliyomwagwa huko kuna.

Watu kadhaa walioketi ndani ya mashua iliyo katikati ya bahari huku mmoja ameketi juu kabisa ya mashua hiyo. Mashua hiyo ipo rangi ya samawati na rangi nyeupe. Huku mbele imechorwa samaki ambaye ni wa rangi nyeupe na nyekundu huku yameandikwa maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu.

Ndege kubwa iliyo rangi nyeupe na nyekundu inatua katika uwanja wa ndege huku kando kuna mwanaume aliyevalia kaptura ya rangi nyeusi huku ameshikilia kijiti kwenye mkono.

Jaji mkuu Martha Koome ameshikilia bibilia huku akiapishwa kuwa jaji mkuu. Amevalia mavazi ya kuwa jaji. Huku kando kuna bendera mbili za Kenya, huku akitazama.

Wanaume wengi waliovalia kanzu za rangi tofauti na kofia za rangi tofauti huku wamesujudu mbele za mungu huku wamekanyagia mikeka yao ya kuomba viatu wakiwa wamevua viatu vyao viko nje. Wengine wamepiga magoti kabisa.

Watu wanne waliokaa katika viti katika ofisi hii wamevalia nguo za rangi moja, wamevalia mask za rangi tofauti huku wawili wamevalia miwani na wengine wakinong'onezeana.

Wanaume wamo ndani ya jumba hili, wanaume hao wamevalia kanzu za rangi tofauti huku wengine wameketi wakiangaliana wengine wakiangalia kando, wengine wamesimama huku wengine wameinamisha vichwa vyao.

Umati wa watu inangoja nye ya hema hilo. Hema hilo liko rangi nyeupe huku limepambwa kwa mapambo ya rangi nyeupe na nyeusi. Watu kadhaa wamekaa katika viti ndani ya hema hilo. Wamevalia maski huku wakingoja kuwahudumia wanaongojea.

Ndege hii ndefu kubwa iliyo rangi nyeupe na nyekundu iliyotua katika uwanja wa ndege, kando yake kuna jumba kubwa linaloashiria kuwa hapa ni uwanja wa ndege. Ndege hiyo imetulia huku ikingoja abiria.

Ufuoni mwa bahari huku maji yakiwa yametulia na jua lishazama. Katikati ya bahari kuna mashua moja inayokuwa kama inatembezwa katikati ya bahari, huku kando ya bahari kumetulia.

Jumba hili umati wa watu upo ndani wamevalia nguo za rangi tofauti na za aina tofauti huku si wamama si wanaume wako wanamsikiza mhubiri wao, mhubiri amevalia nguo za mhubiri.

Mkeka wa kuabudu ndani ya msikiti. Mkeka huu uko rangi nyekundu na nyeupe. Mkeka huu uko juu mwingine, huku kando kuna shanga nyekundu na manyoyanyoya.

Tunaona wanaume watatu wamevalia mashati ambayo yameandikwa ama yamechorwa bendera ya Kenya na ina rangi za Kenya, huku wakishika picha, wakitabasamu na kucheka, wamejipaka rangi kwa uso kuashiria bendera ya Kenya, huku mmoja akivalia miwani.

Hapa tuko msikitini. Watu wamekuja kuswali kwa mwenyezi Mungu. Tunaona wengine wamesimama wengine wamekaa chini. Tunaona kuna mtoto aliyebeba bagi katika mgongo wake. Tunaona wamevalia nguo nyeupe na kofia za rangi ya kimanjano.